Hawa ni wafanyakazi wa huduma ya Kenya, alafu ambao wamevaa sare zinazofanana shati nyeupe na suruali nyeusi, wakiwa wamesimama pale katika hiyo chumba cha huduma.

Nyumba hii moja ambayo kwa rangi yake nyekundu. Hii ni nyumba ambayo hasa hutumika kufanyia sheria katika nchi ya Kenya. Hapo chini kuna maelezo ambayo jinsi unafaa kufuatilia.

Rais wa jamhuri ya Kenya, kando yake naibu wake alafu pale kuna jaji wakuu wakiwa wamevaa sare zao za kazi, wote wakiwa wanapiga picha pale. Nyuma yao tena kuna bendera ya Kenya.

Kitambulisho hizi ambazo zimefungwa kwa kikundi na ikawekwa kwa meza, hizi kitambulisho zikiwa na rangi zinazofanana, pale kuna mwanaume wawili ambao wamesimama kando ya hizi kitambulisho.

Pale kuna viongozi naibu wa rais, kando yake kuna viongozi wote wakitoka katika chumba cha pasipoti, kando yake kuna askari ambaye amevaa suti yake ya kazi, alafu tena kuna pale watu wamepanga laini wameongoza mmoja wao ili waeze kuingia pale, kando ya hao naibu tena kuna viongozi kadhaa wakiwa nyuma yake.

Chumba hili ni chumba cha huduma, wafanyikazi wanawake wawili wakiwa wameketi katika kiti lao nyeusi alafu mbele yao kuna mwanaume mmjo polisi akiwa amevaa nguo yake ya kazi.

Mashabiki wengi wamefurika katika kiwanja hiyo, wakiwa wamekuja ili kusapoti na kuonyesha upendo ile timu ambayo, wanataka kuepuka ushindi katika mchezo huo.

Viongozi hawa wakiongozwa na jaji kuu wa Kenya Martha Koome wakiwa pale kama wametoka mkutano wakiwa tayari kutoa hotuba yake. Mtu wa mkoba akiwa amebeba karatasi ameshika.

Hii ni karatasi ambayo kwa rangi yake nyeupe. Karatasi hii ikiwa na maandishi ambayo ni karatasi ya mtu anapewa wakati anapozaliwa. Pale imeandikwa imezaliwa mtoto huyu katika Embu hospitali.

Hapa ni chumba la sheria ambapo pale kuna maandishi alafu hii vifaa hutumika pale katika korti ama nyumba ya kutengeneza sheria inayofanya rasmi maamuzi.

Wachezaji hawa wa timu mbili wanawake wakiwa wanacheza mchezo wa mpira wa mkono wa neti. Pale kando kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha upenda na sapoti kwa ile timu.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa gauni yake nyeupe akiwa amesimama pale kama amekunja mkono wake. Kando yake kuna maandishi ambayo yameandikwa i stand for peace alafu ikaandikwa Hon Rachel Shebesh akiwa ni mwanasiasa.

Watu hawa watatu wakiwa ni wanaume wawili ambao wamevaa suti ya rangi yao nyeusi alafu pale kuna mwanamke mmoja ameketi kama ameshika kompyuta yake ya rangi nyeusi.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe na skati lake nyeusi, akiwa amekaa pale katika kiti alafu kando yake kuna mwanaume mmoja ameinama huenda akiandika kitu akielezwa jinsi ya.

Wafanyikazi ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wameketi pale ili waweze kusaidia watu ,watu wamekuwa kwa wingi wamepanga laini ili waweze kusaidiwa na hawa wafanyikazi wa huduma.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa sare zake za kazi akiwa amekaa pale. Kando yake kuna wanawake ambao wamekaa pale wakiwa labda wamekuja ili waweze kuelimisha na huu mama. Kila mmoja wao akiwa ameshika karatasi yake nyekundu.

Mwanaume huyu mmoja ambaye amevaa kofia lake ambalo limeandikwa KURA kwa MOI, alafu kuna jogoo imechorwa. Tena amerudi kitu fanano mbele.

Kumekuwa na poromoko wa barabara sababu uenda kumenyesha, pale kando yake kuna gari ama lori ambayo inakuja huko tena kuna manyumba za watu.

Hapa ni ofisi ya huduma ambao wafanyikazi wamevaa sare zinazofanana wakisimama pale huenda wakingoja mtu. Pale tena kuna watu wamesimama pale wakingoja usaidizi.

Aliyekuwa rais wa jamhuri ya Kenya, wa nne Uhuru Kenyata akiwa pale na mkewe wakiapishwa katika ofisi, kando yake, kuna jaji kuu ambaye amevaa sare za kazi alafu kando yao kuna watu pia wamekuja ili kuhudhuria mkutano huu.

Mwanariadha huyu mmoja akiwa katikati ya kiwanja, yeye akiwa amevaa shati lake nyekundu imeandikwa Kipchirchir na suruali yake nyeusi. Kando kuna watu ambao wamekaa wakiwa wanahudhuria.

Wachezaji hawa wa timu moja wakiwa wamevaa sare zinazofanana hawa ni wanawake wakiwa katika uwanja wamesanyika alafu pale kando kuna watu mashabiki wamekuja ili waweze kuhudhuria mchezo huo.

Watu ambao wamevaa shati lao nyekundu wakiwa wameketi pale kando yake kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa suti huenda anawaelimisha hao watu jinsi kazi unafaa kufanya katika hiyo ofisi ya huduma.

Orodha hii ikiwa inaonyesha jinsi ambavyo watu wanafaa kufuatilia ama kuweka msitu. Kwa picha kuna wanafunzi wa msingi alafu pale tena kuna maaskari ambao wamevaa sare zao za kazi. Tena kuna,,,

Hawa ni mashabiki wa timu moja ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wanasherehekea katikati ya barabara. Huenda wameibuka ushindi katika mchezo iliyokuwa inafanyika pale.

Wanaume hawa wanne, watatu wakiwa wamevaa koti ya kazi alafu kando yake kuna mwanaume pia ambaye amevaa shati lake nyekundu , pale katikati kuna maandishi , wote wakiwa katika jumba hilo ya kufanya kazi.

Hapa ni katikati ya jiji ambalo kuna mjengo moja refu kwa rangi yake nyeupe alafu pale tena kuna maandishi ambayo imeandikwa Nairobi. Katikati kuna pikipiki mingi ambayo imepangwa laini.

Jaji kuu watatu wakimpatiana, wote wamevaa sare zinazofanana za kazi sare nyekundu, pale kuna manaume moja na wanawake wawili.

Wanaume wawili wote wakiwa wamevaa koti lao nyeusi. Wameketi pale kiti wakiwa wanaandika katika kitabu yao nyekundu. Pale tena kando kuna mfanyakazi ama watu wamesimama nyuma yao.

Hapa ni katika shule ya kompyuta; hawa kuna mwanamke mmoja amesimama hapa akiwa anafunza hawa jinsi kompyuta inafaa kutumika ama kueleza.

Hapa ni chumba ambapo kuna wafanyikazi wanawake wameketi. Halafu hapo kuna maandishi imeandikwa info desk , pale tena kwa orodha kuna watu ambao wamekaa kwa kiti wakingoja laini.

Shabiki hawa wakiwa wamekuja kwa wingi, wakiwa katika uwanja huo. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake limeandikwa Kenya. Walikuja ku support timu ya Kenya katika mchezo huo.

Wanawake hawa wakiwa wamevaa gaoni yao nyekundu, kuna mmoja hapa akiwa ametengeneza nywele zake nzuri, akiwa anaongea ameshika mkononi mwake, ameeka juu.

Paipu hii kwa rangi yake samawati ikiwa imebeba maji. Maji hayo ili yabebe katika pale miti ama inabeba katika nyumba ama mahali pa ng'ombe ili waweze kunywa.

Hapa ni ofisi ya huduma ambapo pale mbele kuna wanawake wawili ambao wameketi kama wamevaa suti mbele yake kuna mwanaume mmoja ameenda pale huduma ili aweze kusaidiwa.

Wanaume hawa watatu wakiwa wameketi pale, wote wakiwa wanaandika huenda wanaandika hili nyeupe, alafu kando yake kuna watu ambao wanakuja kwa laini, wakipanga laini.

Hapa kwa kuta ni rangi yake nyeusi alafu kando imeandikwa maandishi Jubilee Mbele Pamoja. Hii ni kama ni loki ambayo inatumika pale katika siasa kwa viongozi.

Kiongozi huyu mmoja ambaye amevaa sare ama suti akiwa ameshika bibilia alafu mbele yake kuna spika huku akitoa hotuba yake kando yake pia kuna bendera mbili ya rais ya jamhuri ya Kenya.

Kitambulisho hiki ambacho ni cha jamhuri ya Kenya kikionyeshwa mbele na nyuma yake. Pale kuna mwanaume mmoja ambaye kwa jina lake ni Ken Joshua akiwa hiki ni kitambulisho chake.

Wachezaji hawa wa timu mbili wote wakiwa katika kiwanja wakishindana katika mchezo wa mpira wa miguu. Pale kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti.

Mwanamke mmoja ambaye amefunga kichwa lake na leso kando yake kuna mwanaume alafu hapo mbele kuna maandishi ambayo mtu unafaa kufuatilia pale katika sheria, ni ya jamhuri ya Kenya.

Watu hawa wakiwa katikati ya barabara wakisherekea wote wakiwa shati linalofanana, uenda ni mashabiki wa timu ya Gor mahia na uenda wameibuka ushindi katika mchezo uliokuwa unafanyika.

Wasichana wa timu moja wamevaa sare zinazofanana wakiwa na kocha yao. Hao wasichana wamejitayarisha kuandamana na timu ingine ili washindane katika kiwanja. Wakiwa wanatamani wataibuka ushindi na wabebe zawadi. Wao wanachongeleshwa wakiwa tayari waingie uwanja wapigane na timu ingine.

Hapa ni ofisi ambayo inapea watu kama wanataka habari ama kuelezewa mahali ambapo unahitajika kufanya unaenda pale unaulizia hawa wanakuelimisha ama wanakuambia mahali pa kuenda.

Hii ni chumba ambapo katika huduma ofisi ya mkubwa wao akiwa amevaa suti anaelezea jinsi ya kufanya kazi hawa watu wake. Wengine wamevaa wamekaa kwa kiti, wengine wamesimama. Akiwaelezea jinsi ya kufanya kazi inayostahilika alafu kuelimisha jinsi ya kuwakaribisha watu.

Shabiki mmoja ambaye ameenda pale kiwanja alikushirikiana wachezaji wanapocheza pale. Inaweza kuwa amevaa bendera ya Kenya. Ni anashabikia ama ana support ama anapea support timu yake inatoka Kenya. Akiwa pale ameshangilika, maanake labda amepata ushindi ama ameweka bao.

Hizi ni huduma ama kitambulisho ambazo zimefika. Zimewekwa na zimefungwa vizuri kwa laini ikawekwa hili ifikako wenyeji wakujie iko bado ni safi na ziko sawa. Iko zenye iko tayari watu wenyewe wakujie wakachukue vitambulisho zao.

Hapa ni chumba ama ofisi la huduma. Hapa kuna viongozi ama watu wanaokuja kuhudumia watu, waliovaa sare moja. Hapa kuna anayesimamia alafu kuna hapa mkubwa wao anaweza kuwa mwalimu wao amekuja kuwafuatilia kile kilichotendekea katika ofisi. Mmoja anamuelezea mkubwa wao jinsi kazi inavyofanywa.

Hii picha ni ya rais mkuu wa Kenya William Ruto, na jaji mkuu Martha Koome. Watu wamesimama mbele ya watu ili kupiga picha baada ya rais kurahibishwa ikuwe rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Nyuma yake kuna support ama viongozi wengi waliokuja kuhudhuria hiyo sherehe.

Huyu ni kiongozi wa ODM akiwa anaelezea wanahabari, lengo la ama jukumu wanaitajika ili kuifanya kazi kinacho stahili. Alafu nyuma yake ni wa timu yake wa ODM wanaokuja kumpea sapoti.

Hawa ni watu ambao wameelekea huduma ili waweze kusaidiwa. Mmoja ni mama ambaye atawasaidia, amevaa sare ya nyekundu, halafu wengine wamekaa kwa laini wakingoja kuhudumiwa.

Hapa ni ofisi ama chumba la huduma, mama polisi ambaye amevaa sare za polisi ameenda pale kuhudumiwa. Yeye ameketi pale kwa kiti akiwa anamwa galia mwongozo ama kiongozi wa hapo akiwa ana anamwongelesha. Pale nyuma yake ambaye ana mwongelesha akiwa amevaa sare kuonekana ni yeye anafanya kazi akiwa shughulikia huyu mama.

Hawa ni watu wa timu moja ambao wamepata ushindi pale wakisherekea ushindi yao, kufurai hasa kuona ushindi yao, wakiwa wamebeba juu zawadi yao, wameshinda ushindi kwenye mchezo ambao walikuwa wameshinda.

Hawa ni mashabiki waliokuwa kwenye kiwanja wamekuja kwa wingi kupea support ama upendo timu yao. Wamekuja maanake wanataka ku support timu yao wakitaka ishinde ama waebuke ushindi na wabebe zawadi, wamekuja kuonyesha support yao ili wapee nguvu wachezaji waliokuwa kwenye kiwanja.

Hawa ni wajaji waliofasara zilizofuatana wamevaa sare zilizofanana nyeusi , wote wakiwa pale wakishuhudia wakiwa kwenye ile sherehe na hawajajua.

Huyu ni jaji mkuu jaji mkuu anakuanga na WA juu ya jamhuri ya kenya mwanamke moja Martha koome yeye anakuanga mkubwa anashughulikia Sheria inatakikana kufanyika hapa Kenya.

Hapa ni kisima. Kisima hapa kuna maji. Hapa kuwa kuna mashini ama teknolojia inayopika maji, kubeba maji kwa hiyo baibu kutoka hapa kwa kisima hadi kwa nyumba ama kwa tangi ama mahali popote wanapo inahitajika. Hapa hii mashini imesaidia kupika maji kutoka hapo kisima ikiingia ndani

Raisi mkuu wa jamhuri wa Kenya, ile siku aliposhinda kura mwaka iliyopita akiwa hapa anaeleza ama anasoma bibilia alafu nyuma yake kuna mke wake alafu kando yake kuna jaji mkuu. Wote wakiwa wanashuhudia hii sherehe.

Hawa ni washabiki wamekuja kwa wingi, wamekaa kwa uwanja ama kando ya kiwanja wakiwa wanashabikia timu yao, Wamekuja kuonyesha sapoti, upendo, na umoja kwa wachezaji wao wakitaka, ama wakitamani wangeepuka wa kwanza.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wamekuja kwa wingi ili wakuje washerehekee ama wahudumie sherehe ama uchezaji uiliofanyika hapo kiwanja. Mashabiki hapa wapo hawa wamekaa pale kwa viti zao wakiwa wameshughulikia kile kilichotendeka pale kiwanja.

Hawa ni ofisi ama chumba la ofisi la huduma wenye kasri wamevaa sare ambazo zinafanana, wameketi kiti wakiwa wanasikiliza mkubwa wao jinsi watafanya kazi.

Hapa ni chumba ama ofisi ambapo wafanyikazi wote waliovaa sare zilizofanana cha jeusi wameketi ilhali mkubwa wao ama mwalimu wao ako mbele yao akiwa anawaelemisha jinsi ya kufanya kazi ama orodha ambazo zinafaa kufuatiliwa kwenye ile ofisi.

Wasichana walio kwa timu tofauti tofauti wakiwa kwenye kiwanja wanacheza kwa timu ya hawa ni wawili walio kuwa wamevaa sare moja timu moja halafu katikati ni aliyekuwa timu nyingine wanangangania mpira kochi mwingine, pale kando kuna washabiki wanaosherekea wakiwapale wanasherehekea.

Hii ni chupa ambayo inachota maji. Imewekelewa juu ili iweze kuchota maji ambacho inahitajika katika kampuni ama familia. Hii huleta maji kama inavyo inaleta na pipe hadi kwa nyumba.

Hawa ni viongozi halafu kuna tena jaji mkuu viongozi hawa wanaonyesha kuwa wameshinda mahali na wakaonyesha tikiti zao. Hawa ni viongozi wakuu wa Kenya ambao wameebuka wakiwa wakiongozwa na jaji mkuu wa Kenya.

Hawa ni majaji wakuu wakiwa wamevaa sare zinazo fanana weusi wote wameeka tie nyeupe wamesimama wakingoja jaji mkuu li afike ili waendelee darasa lao ama somo lao ama kuendelea kuelimishwa.

Hizi ni tikiti. Ziko mbili na ziko kala tofauti tofauti. Unataka kutoka nje ya, labda unataka kuenda majuu unahitaji hizi matikiti ili ukubalike kutoka na uende nchi zingine.

Wachezaji wakiwa pale kiwanja, wakiwa kwa timu tofauti tofauti maanake wamevaa sare tofauti tofauti wakiwa kwenye goli wakingoja mpira ipigwe, nyuma yake kuna mashabiki waliokaa pale waliokuja kuionyesha sapoti yao ama upendo yao kwa timu waliotaka ishinde.

Hizi ni matakataka, matakataka haya inaweza kuwa imeletwa na lori ama watu wakakuja wakaimwagia hapa, inafaa kuchomwa, maanake isipochomwa itaharibu mazingira halafu tena inaweza leta magonjwa zisizofaa kwenye mwili ya watu..

Hapo mchumba la huko. Mambo yote yamefanana. Siku ipo pale. Hapa mbele yake kuna kiongozi ambaye anasikiliza ama anaeleza jinsi kazi ambavyo huwa inaendeleza kufanyika pale.

Hii ikiwa pale moja kama anakula ama yeye anakunywa maji alafu mguu yake wamefunga na kamba kama wanakama hii ng'ombe wakitumia teknologia ama mashini ya kisasa haingewezwa kufanywa kwa wakati kidogo.

darasani na mwalimu ama unawapea ili waweze kujifunza wenyewe pale darasani. Wakiwa pale unawacha wakuu wa nchi ya Kenya wakiwa wamefika wengine wamekaa wengine wamesimama ili waweze kupiga picha.

Jaji kuu ya Kenya akiwa pale kama ameshika bibilia yake, akitoa hotuba yake kupitia wanahabari ama wakenya. Kando yao kuna wajaji wengine wamekuja kuonyesha sapoti kwa hii mkutano.

Hapa ni huduma ambapo pale kuna viti vya gari ya rangi nyeusi alafu hapa kuna wafanyikazi watu ambao wamekuja kupaga laini hili waweze kuhudumiwa, kando kuna wafanyikazi ambao wamefaa wakondazi .

Kuna mama moja ambaye amekaa pale kwa kiti ya hospitali kando yake kuna daktari ambaye anampea mchanjo kupitia mkono lake

Mashabiki hawa wakiwa katika kiwanja wamekuja ili kuonyesha sapoti katika timu ambayo wameitaka hapa mbele wameandikwa Gormahia huenda ni wa timu wa hiyo ambao wamekuja ili kuonyesha.